Nguzo imesimamishwa katika eneo la wazi, na juu yake kumefungwa nyaya zinazotumika kwa ajili ya kusambaza huduma ya umeme viwandani, majumbani na kwenye taasisi mbalimbali kwa ajili ya kazi tofautitofauti.

Nguzo imesimamishwa kando ya nyumba na juu yake kumefungwa nyaya, zinazotumika kwa ajili ya kusambaza huduma ya umeme viwandani, majumbani, na kwenye taasisi mbalimbali kwa ajili ya kazi tofautitofauti.

Nguzo imesimamishwa kando ya nyumba ya ghorofa na juu yake kumefungwa nyaya, zinazotumika kwa ajili ya kusambaza huduma ya umeme viwandani, majumbani na kwenye taasisi mbalimbali, kwa ajili ya kazi tofautitofauti.

Mafundi wanatengeneza barabara kwa kutumia mashine na vifaa vingine, dereva anaendesha mashine mojawapo kwa ajili ya kuishindilia. Barabara hutumika kupitisha vyomba mbalimbali vya usafiri pamoja na watu kuelekea maeneo mbalimbali.

Gari linalotumika kwa ajili ya kubebea taka limesimama barabarani, limefungiwa pipa dogo kwa ajili ya kuwekea. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kukusanya, kusafirisha, kuchakata pamoja na kuzihifadhi.

Taka zimewekwa katika pipa dogo kwa ajili ya kuzihifadi. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya , kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Taka zimekusanywa na zimewekwa kwenye baadhi ya mapipa yaliofunikwa na lingine liko wazi pamoja na kwenye mifuko, usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata pamoja na kuzihifadhi.

Watu mbalimbali wapo katika eneo la kuhifadhia taka, wanachambua zinazoweza kupelekwa kiwandani, na kutengenezwa kwa upya. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata na kuzihifadhi.

Mtaro umechimbwa pembezoni mwa barabara, kwa ajili ya kupitisha maji machafu. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata pamoja na kizihifadhi.

Takataka zinabebwa na gari linalohusika kwa ajili ya kuzikusanya kwenye makazi ya watu. Wapo wafanyakazi wanaohusika kwa kazi hiyo. Usimamizi wa taka unahusisha vitendo vyote vya kudhibiti, kukusanya, kusafirisha, kuchakata pamoja na kuzihifadhi.